Msichana aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi amekaa kwenye mashine ya rangi nyekundu. Ameshikililia mkono. Nyuma yake kuna chuma yenye rangi nyeusi na mistari mieupe.